Duka la biashara ambapo mwanaume mmoja anauza mbolea, mbegu za mazao mbalimbali kama vile: nyanya, vitunguu na mboga za majani. Pia kuna viuwatilifu yaani dawa zinazotumika kuuwa wadudu na magugu shambani.

Dawa iliyotengenezwa viwandani na kuwekwa kwenye chupa ndogo yenye ujazo wa mililita hamsini, hutumika kutibu mbuzi, ng'ombe na kondoo, dhidi ya ugonjwa wa minyoo. Hii husaidia kuboresha afya ya mifugo hiyo.

Dawa iliyotengenezwa viwandani na kuwekwa katika kopo dogo, na mfuniko wa gramu mia moja, hutumika katika kutibu kuku, bata na njiwa dhidi ya ugonjwa wa kuhara damu.

Dawa iliyotengenezwa viwandani na kuwekwa kwenye mfuko, huuzwa kwenye maduka ya viuwatilifu na kutumika kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa, ambayo husababishwa na bakteria wanaoshambulia wanyama aina ya ndege kama kuku na njiwa.

Mbolea ya kisasa iliyo tengenezwa kiwandani na kuwekwa kwenye mfuko, hutumika kupandia na kukuzia mazao mbalimbali shambani, ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji, pia kipato kwa wakulima baada ya kuuza mazao yao.

Mfuko wenye madini maalumu yaliyotengenezwa viwandani na kuuzwa kwenye maduka ya viwatilifu, na dawa za wanyama, Hutumika kwa ajili ya kukuza mbuzi na kondoo, ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mwanamke yupo katika duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mbolea za viwandani, mbegu na viwatilifu kwajili ya kuuwa wadudu na magugu shambani, mbegu hii huwasaidia kuwaingia kipato.

Dawa ambayo huuzwa kwenye maduka ya viwatilifu imetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa, hii hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya mbwa ili kuhakikusha wanakua vizuri na kuwa na afya bora.

Dawa iliyotengenezwa kiwandani na kuwekwa kwenye chupa yenye mfuniko, huuzwa katika duka la viuatilifu kwaajili ya kuua wadudu yaani kupe ambao hushambulia wanyama kama vile ng'ombe.

Eneo la uuzaji wa dawa na chakula cha mifugo, ambapo kuna mashine yenye magurudumu manne inayotumika kupandisha mizigo hiyo, kuwezesha wanyama kukua vizuri na kuwa na afya njema.

Duka ambalo viwatilifu mbalimbali vinauzwa kama vile dawa za kuuwa wadudu shambani na magugu, kuchanja na kutibu wanyama ili waweze kukua vizuri bila magonjwa. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujitengenezea kipato.

Dawa iliyotengenezwa viwandani na kuwekwa kwenye chupa, hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu, hutumika kutibu wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo ili kuuwa wadudu yaani kupe.

Dawa ambayo hutengenezwa viwandani na kuhifadhiwa kwenye mifuko, huuzwa katika maduka ya viuatilifu hutumika kutibu wanyama wa nyumbani viungo vyao, yaani paka na mbwa.

Dawa iliyotengezwa kwenye viwanda na kuwekwa kwenye chupa ndogo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatirufu, hutumika kuchanja wanyama jamii ya ndege ili wasipate ugonjwa wa tetekuwanga.

Dawa inayotengenezwa viwandani na kuwekwa kwenye chupa ndogo yenye mfuniko, hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu. Hutumika kutibu wanyama wa nyumbani kama vile mbwa, ng'ombe, mbuzi, kondoo na paka dhidi ya minyoo.

Dawa iliyotengenezwa viwandani na kuwekwa kwenye chupa ndogo, yenye mfuniko, kuuzwa kwenye maduka ya viwatilifu. Hutumika kutibu ugonjwa wa kuharisha, kwa wanyama wanyumbani, kama vile paka na mbwa.

Dawa ambayo huuzwa katika maduka ya bidhaa za kilimo imetengenezwa kiwandani na kuwekwa kwenye chupa ndogo yenye mfuniko. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama wa nyumbani kama vile paka na mbwa.

Dawa iliyotengezwa kiwandani na kuwekwa kwenye mfuko, ina uzito wa kilogramu ishirini, hupatiakana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu, hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya vifaranga, ili viweze kukua vizuri.

Shughuli ya ufugaji wa wanyama wa nyumbani, ambapo kuna dawa ya vidonge ya kutibu mbwa kwa kuua minyoo, hii huwasaidia wawe na afya na ukuaji mzuri, pia huwaongezea kipato wauzaji.

Kilimo cha biashara, ambapo watu wapo shambani wanavuna vitunguu kutoka kwenye shamba kubwa na kuweka kwenye mifuko baadae husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

KIlimo cha biashara ambapo, vitunguu vimevunwa kutoka shambani na kukusanywa ardhini. Kuna wanawake wanachambua na kuweka kwenye ndoo zao za plastiki, baadaye hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo miche ya pilipili imepandwa katika mistari kwenye shamba kubwa, imesitawi na kuzaa vizuri, zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu wanachimba viazi mviringo kutoka kwenye shamba kubwa, na kukusanywa ardhini na badae huwekwa kwenye mifuko na kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo vitunguu na mboga ya majani, yaani kabichi imepandwa katika shamba kubwa. Pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, vitunguu vimepandwa shambani katika mistari pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi, yanasafirisha na kusambaza maji, hii huongeza ufanisi wa uzalishaji, vikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kujiongezea kipato.

Kilimo cha biashara ambapo miti ya kahawa ipo katika shamba kubwa, imestawi vizuri na kuzaa matunda, baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara Ambapo Kuna watu, wanachimba viazi mviringo kutoka kwenye shamba kubwa na wengine wanakusanya ardhini, Baadae husombwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilomo cha biashara, ambapo watu wanavuna mahindi kutoka kwenye shamba kubwa na kuweka kwenye vikapu vyao, baadaye husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili Kuwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu waliokaa kwenye turubai wanachambua kahawa, baadae hupelekwa kiwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile soda, pia huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, miche ya nyanya imepandwa kwenye mifuko ya rangi nyeusi iliyojazwa udongo imezaa vizuri kuna, mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji, kuna mwanaume anavuna zao hilo.

Kilimo cha biashara ambacho mwanamke anatawanya kahawa iliyokusanya kwenye chumba maalumu baada ya kuvunwa kutoka shambani baadae upelekwa viwandani na hii husaidia kumuongezea kipato

Kilimo cha biashara ambapo migomba imepandwa katika shamba kubwa, imezaa mikungu ya ndizi, badae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa hii huwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo wanawake wamevuna mboga za majani kutoka shambani na kuweka kwenye vikapu vya plastiki, tayari kupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu wanakusanya viazi vitamu na kuweka kwenye vikapu vya plastiki baada ya kuchimbwa kutoka shambani, hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo nyanya zimevunwa kutoka shambani na kukusanywa, kuna watu wanazichambua kwa ajili ya kuzisafirisha kuelekea sokoni kuuza. Shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke yupo katika shamba kubwa lililopandwa migomba kwa mistari, imeanza kuzaa mikungu ya ndizi baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanaume anavuna mananasi kuto kwenye shamba kubwa na kuyaweka ardhini kwa kutumia kikapu cha plasticki, baadae hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo kuna wanaume wanne wanavuna mananasi kutoka kwenye shamba kubwa, na kukusanya ardhini kwa kutumia vikapu vyao vya plastiki baadae hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu wanachambua kahawa na kuweka kwenye mifuko baada ya kuvunwa kutoka shambani, baadae hupelekwa sokoni au viwandani kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu wanakusanya viazi kwa kutumia ndoo zao baada ya kuchimbwa kutoka kwenye shamba kubwa, baadaye husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, wanawake wawili wanavuna kahawa kutoka kwenye miti yake, iliyopandwa kwenye shamba kubwa. Baadae husafirishwa kuelekea viwandani kuuzwa. Shughuli hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke anavuna mahindi kutoka kwenye shamba kubwa, na kuyakusanya ardhini baadae husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa shughuli hii umsaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo vitunguu vimekusanywa ardhini baada ya kuvunwa kutoka shambani, vinawekwa kwenye gari na kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa. Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu wanalima mahindi katika shamba kubwa, ambayo yamestawi vizuri badae hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato pia hutumika kama chakula.

Kilimo cha biashara ambapo mwanaume mmoja anavuna mahindi, yaliostawi vizuri kabla hajakauka kutoka shambani kwaajili ya chakula au kupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo nyanya zimevunwa kutoka shambani na kuwekwa kwenye vikapu vya plastiki, baadae husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa. Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo miche ya nyanya imepandwa kwenye mistari katika shamba kubwa, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yanasafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hiyo. Hii husaidia kukua vizuri.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo mwanaume amekusanya karoti ardhini baada ya kuvunwa kutoka shambani baadae usafirishwa kuelekea sokoni au viwandani kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo wanawake wanakusanya viazi mviringo ardhini baada ya kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa, baadaye husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili kuwasaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo, mwanamume anavuna nyanya na kuweka kwenye chombo cha plastiki, kutoka kwenye mimea yake iliyopandwa katika shamba kubwa, baadaye hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo mwanume yupo katika shamba kubwa lililopandwa mboga ya majani yaani Kabichi, ambayo baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanaume yupo katika shamba lililopandwa miche ya nyanya imezaa zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Na hii humsaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanamke yupo shambani anavuna kahawa kutoka kwenye miti yake baadae husafirishwa kuelekea viwandani kuuzwa ili kutengeneza bidhaa nyingine kama vile vinywaji. Shughuli hii humsaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo nyanya zimevunwa kutoka katika shamba kubwa na kukusanywa, kwenye ardhi baadae husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa na hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo miche ya nyanya imepandwa kwenye mifuko iliyojazwa udongo, imekuwa na kuzaa vizuri baadae zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, viazi mvuringo vimechimbwa kutoka kwenye shamba kubwa baadae hupelekwa sokoni kuuzwa. Hii huwasaidia wakulima kujipatia kipato pia kwaajili ya chakula.

Kilimo cha biashara ambapo, watu wanavuna mahindi kutoka kwenye shamba kubwa na kuwekwa kwenye vikapu. baadae kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo nyanya zimeoteshwa kwenye mifuko ya rangi nyeusi iliyojazwa udongo, zimezaa vizuri nyingine zimekomaa baadae huvumwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke anakusanya viazi mviringo baada ya kuchimbwa kutoka katika shamba kubwa, baadae husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili kumsaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara cha kisasa ambapo, mahindi na matikitimaji yameoteshwa katika shamba moja kwenye mistari, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji, na pia rutuba kutokana na kuchanganya mazao katika eneo moja.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanaume anavuna kahawa kutoka kwenye miti yake, iliyopandwa katika shamba kubwa baadae hupelekwa sokoni kuuzwa ilikutengeneza vinywaji kama vile soda, pia huwasaidia wakulima kujiongezea kipato.

Kilimo cha biashara ambapo wanaume wawili wanavuna kahawa kutoka kwenye miti yake na kuiweka kwenye kikapu, baadae hupelekwa viwandani kuuzwa ili kutengenezwa vinywaji kama vile soda pia huwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yamevunwa shambani na kuwekwa kwenye mifuko baadae hupakiwa na kusombwa na trekta, eneo hili limezungukwa na miti mikubwa. Shughuli hii ni muhimu kwani huwasaidia wakulima kujiongezea kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo nyanya zilizovunwa shambani zimekusanywa kwenye turubai, na kuna mwanamke aliyevaa kofia anazichambua na kuweka kwenye vyombo vya plastiki, ili kusafirisha kuelekea sokoni.

Kilimo cha biashara ambapo mtu mmoj akiwa amevaa kofia huku aivuna virunguu, amesimama akivuna ambae baadae hupeleka sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Zao la biashara ambapo mwanamke amepanga nyanya kwenye vikapu vya na vyombo vya plastiki, kwaajili ya kuuza shughuli hii humsaidia kujipatia kipato pia wateja kukidhi maitaji yao ya nyumbani.

Kilimo cha biashara, ambapo nyanya zimelimwa katika shamba kubwa, zimekomaa na kuvunwa. Baadae zao hili hupelekwa sokoni au kiwandani kuuzwa, ili kujiingizia kipato, pia hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanamke anavuna kahawa kutoka kwenye miti yake ambayo ipo shambani, na kuweka kwenye dishi. Baadaye hupelekwa viwandani kuuzwa, ili kujipatia kipato, pia kutengeneza bidhaa nyingine kama vile soda.

Kilimo cha biashara ambapo, miti ya papai imepandwa kwenye mistari katika shamba kubwa, imezaa matunda ambayo hayajakomaa, na mengine yameanguka chini shughuli hii humsaidia mkulima kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo viazi mviringo vinachimbwa kutoka shambani, na kuwekwa kwenye mifuko. Ambayo husafirishwa na vyombo wa usafiri, yaani magari na pikpiki, kuelekea sokoni kuuzwa, Hii husaidia kujiptia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo kuna watu wamekaa chini na kuvuna mahindi ambayo husafirishwa kwenda sokoni kuuzwa na kujipatia kipato. Mandhari hii ina miti pamoja na makazi ya watu.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo vitunguu vimevunwa kutoka kwenye matuta ya shambani. Pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yaliyotandazwa ardhini, yalikua yanatumika kusafirisha na kusambaza maji.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mwanamke na mwanaume wako katika shamba lililopandwa mboga ya majani yaani kabichi, ambayo imestawi vizuri, ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, watu wanakusanya viazi mviringo baada ya kuchimbwa kutoka kwenye shamba kubwa, ambavyo hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato, pembeni kuna migomba ya ndizi.

Kilimo cha biashara ambapo, miti ya maembe ipo shambani na imezaa sana, kuna mwanamke na mwanaume wameshika matunda hayo mikononi mwao, yakikomaa hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo vitunguu vimevunwa katika shamba na kukusanywa pembeni, baadae kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa kwa ajili ya matumizi katika upishi na kujiongezea kipato kwa wakulima.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanaume amevuna mahindi na kuweka chini. Anachambua na kuyaweka kwenye ndoo ya plastiki, pembeni kuna shamba kubwa ambalo limelimwa zao hilo.

Kilimo cha biashara cha kisasa, ambapo nyanya katika shamba kwa mstari. Mimea yake imekua kuelekea juu kufuata boriti zilizochomekwa ardhini. Hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha biashara ambapo miti ya maparachichi imepandwa katika shamba kubwa, na pia matunda yake yamevunwa na kuwekwa kwenye vikapu vya plastiki vilivyopangwa kuelekea juu, baadaye husafirishwa kuelekea sokoni au kiwandani.

Kilimo cha biashara ambapo wanaume wawili wameweka viazi vitamu kwenye vikapu vya plastiki baada ya kuchimbwa kutoka kwenye matuta ya shamba kubwa, kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwa ajili ya kilimo cha biashara, ambapo mimea imepandwa kwenye bakuli za plastiki zenye rangi nyeusi, ambamo udongo umejazwa, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi na matikiti maji yamepandwa katika shamba kubwa, yameanza kuzaa matunda baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kurudi ili kujiingizia kipato kwa wakulima.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mboga ya majani imepandwa katika mistari, Kuna mabomba yaliyo tandazwa ardhini kwaajili ya kusafirisha na kusambaza maji, Ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na hivyo kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo mwanaume yupo katika shamba kubwa lililolimwa matikiti maji ambayo yamekomaa, baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuza, hii huwasaidia wakulima kujiongezea kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, migomba imepandwa shambani katika mistari, na pia imetoa mikungu ya ndizi. Ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, hii huwasaidia wakulima kujiongezea kipato.

Shughuli ya kilimo cha biashara ambapo wananwake na wanaume wamekaa chini na kuchambua mihogo iliyokusanywa na kuweka kwenye vikapu vya plastiki, baadae husafirishwa kwenda sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo watu waliovaa sare za kazi wanavuna maparachichi kutoka kwenye miti yake, na kuweka kwenye vikapu vya plastiki. Baadae hukusanywa na kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye shamba kubwa katika mistari, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hiyo.

Kilimo cha biashara ambapo mboga ya majani inapandwa kwenye mifuko iliyojazwa udongo, kuna mwanaume alieshika bomba la maji na kumwagilia miche hiyo. Baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, watu wanakusanya viazi mviringo baada ya kuchimbwa kutoka katika shamba kubwa, ambavyo hupelekwa sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato. Pia pembeni kuna migomba ya ndizi.

Kilimo cha kisasa, ambapo miche imeota kwenye eneo maalumu, mimea hii huamishwa na kupandwa shambani ili kumwagilia. Hii huwasaidia wakulima kujipatia kipato baada ya kuuza mazao haya.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, mboga ya majani yaani kabichi imepandwa katika mistari kwenye shamba kubwa. Pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa chini, kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza maji.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa katika chumba maalumu, kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji. Hii huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mbogamboga za majani zimepandwa kwenye mabomba, yanayosafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa, ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye chumba maalumu, ambacho hurekebisha hali ya hewa kama vile joto, unyevuunyevu na mwanga, pia hudhibiti wadudu waharibifu na hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha biashara ambapo wanaume wawili wanalima eneo kwa kutumia trekta na baadae hupandwa mazao, pembeni kuna shamba kubwa lenye mahindi yaliyostawi vizuri. Yakikomaa huvumwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanaume anaendesha trekta la rangi ya kijani, linalolima katika shamba kubwa, baadaye hupandwa mazao na kuuzwa vizuri, kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza na hvyo kujiingizia kipato.

Chumba maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayosababisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi kwa wazalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha biashara ambapo, mwanaume anaendesha trekta linalolima shambani. Eneo hili hupandwa mazao mbalimbali, na baadaye humwagiliwa ili yakue vizuri, huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kilimo cha kisasa ambapo, mimea imepandwa kwenye vitalu vya juu, pia kuna mabomba yanayosafirisha maji, ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji, baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujiongezea kipato.

Trekta likiwa kwenye shamba la majani ya kijani kibichi limeunganishwa na kanyagio kwa nyuma, hutumika kulima au kukata nyasi, mandhari ya miti na milima inaonekana nyuma yake.

KIlimo cha biashara, ambapo mwanaume aliyavaa kofia anaendesha trekta linalolima shamba kubwa ili kupanda mazao. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji, na pia huwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga za majani, ambazo zimepandwa katika safu bila kutumia udongo, pia kuna taa maalumu kwa ajili ya kutoa mwanga wa kusaidia ukuaji wake. Ni mbinu bora kwa uzalishaji wa chakula maeneo ya mjini.

Kilimo cha kisasa ambapo trekta lenye rangi nyekundu linavuta jembe lake ambalo lipo nyuma linalima shambani, eneo hili hupandwa mazao na kumwagilia badae hupelekwa sokoni kuuzwa.

Shughuli ya kilimo cha kisasa, ambapo mboga za majani zimepandwa na kustawi vizuri, pia kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hiyo ili ipate kukuwa vizuri, baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Eneo maalumu ambapo mabwawa ya maji yaliyojengwa yametumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, pembeni kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani. Shughuli hii husaidia kuingiza kipato.

Ufugaji wa kisasa ambapo samaki wadogo waliopatikana baada ya mayai yao kuanguliwa wametunzwa katika bwawa la maji, ambapo wakikua huhamishiwa kwenye maeneo mengine na kupewa chakula hii huwasaidia wapate kukua vizuri.

Ufugaji wa samaki ambao wametunzwa kwenye bwawa la maji, ambapo hupewa chakula ili kusaidia wakue vizuri, baadae huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato kwa wafugaji.

Biashara ya kuuza mazao ya chakula, yaani maharage ya aina mbalimbali yaliyowekwa kwenye vikapu, pia kuna vyombo vya plastiki kwa ajili ya kupimia. Hii huwasaidia wateja kujipatia bidhaa na wauzaji kuongeza kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

KIlimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, hupitisha virutubisho na maji. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji, na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye chombo cha plastiki, pia kuna mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe usafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga aina ya majani imepandwa kwenye mabomba meupe, ambayo hupitisha maji yenye virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa mkulima.

Shughuli ya kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba, yanayosafirisha virutubisho na maji bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha, maji na virutubisho bila kutumia maji, hii husaidia wakulima kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato baada ya kuuza.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Shughuli ya kilimo cha kisasa ambapo mimea imeoteshwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa na mizizi yake ipokwenye bakuli yenye maji na virutubisho bila ya kutumi udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa katika chumba maalum ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yanayosafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa abapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, upitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo hii huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo, mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, hupitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Eneo maalumu kwajili ya kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani zimeoteshwa kwenye mabomba yanayosafirishwa maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo, mwanamke anahudumia mimea iliyopandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho, bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji, na kipato baada ya kuuzwa.

Kilimo cha kisasa ambapo, mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba, yenye rangi nyeupe hupitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba, yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji pamoja na kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo, mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii huongeza ufanisi kwa wazalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa, ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho, bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza uzalishaji, pia kipato kwa wakulima.

Shughuli ya kilimo cha kisasa, ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba, yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Shughuli ya kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji pamoja na kipato.

Shughuli ya kilimo cha kisasa, ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji pamoja na kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji pamoja na kipato.

Kilimo cha kisasa, ambapo mbogamboga za majani zimepandwa katika mabomba ambayo hupitisha maji na virutubisho bila udongo. Hii kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kuongeza kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji eneo hili limezungukwa na miti.

Chumba maalumu ambamo kilimo cha kisasa kinafanyika, yaani mimea imepandwa katika mabomba yanayopitisha maji na virutubisho, bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi katika uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, eneo hili limezungukwa na miti pembeni, shughuli hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa, ambapo mboga za majani zimepandwa katika mabomba yanayopitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii huongeza ufanisi wa uzalishaji, pia kujiongezea kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mbogamboga za majani zimepandwa katika chumba maalumu ambacho hurekebisha hali ya hewa yaani unyevu unyevu, joto na mwanga pia kudhibiti wadudu waharibifu na hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mistali katika chumba maalumu ambacho hutumika kurekebisha hali ya hewa kama vile mwanga, joto na unyevunyevu, Pia hudhibiti wadudu, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha biashara ambapo, mboga ya majani yani kabichi imepandwa katika shamba kubwa kwenye mistari, humwagiliwa ili iweze kukua vizuri baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Shughuli ya ufugaji ambapo ndani yake vifaranga wenye rangi nyeupe na nyeusi wametubu balander ya mbao yametandazwa chini ili kuzuia upotevu wa joto pia kuna vyombo vya plastiki kwa ajili ya kulishia na kunywea maji

Kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa katika chumba maalumu, ambacho hurekebisha hali ya hewa yaani joto unyevunyevu na mwanga ili udhibiti wadudu waharibifu na hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea ya nyanya, imepandwa katika shamba kubwa imezaa sana zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiongezea kipato chini kuna nyasi, ili kuzuia upofezevu wa maji kutoka ardhini.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye chumba maalumu ambacho hurukebisha hali ya hewa, yani joto unyevuunyevu na mwanga pia huzuia uharibifu wa wadudu hii uongeza ufanisi uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo, uyoga umeoteshwa katika chumba maalumu chenye mazingira sahihi kwa shughuli hiyo. Huweza kutumika nyumbani kama chakula, kwani huwa na protini, pia hupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujiingizia kipato.

Ufugaji wa kisasa, ambapo ng'ombe wametunzwa katika banda lao. Shughuli hii huwasaidia wafugaji kupata nyama, kwato, mbolea na maziwa au kujiingizia kipato, baada ya kuuza mifugo yao.

Kilimo cha biashara mbapo mtu anachambua vitunguu vilivyokusanywa ardhini, baada ya kuvunwa kutoka shambani badae hupelekwa sokoni kuuzwa, na hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo migomba imepandwa katika shamba kubwa kwenye mistari imezaa mikungu ya ndizi, baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha kisasa katika chumba maalumu , ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye vitalu, pia kuna bomba linalosafirisha na kusambaza maji kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mimea , hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, mboga ya majani yaani kabichi imepandwa katika shamba kubwa. Imestawi vizuri, ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato. Eneo hili pembeni kuna makazi ya watu, na miti mirefu.

Kilimo cha umwagiliaji cha biashara, ambapo mboga ya majani, yaani kabichi imepandwa katika shamba kubwa, imestawi vizuri, ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yamelimwa katika shamba kubwa, yapo katika hatua za mwanzo za ukuaji; eneo hili limezungukwa na miti pembeni. Shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia wakulima kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mboga ya majani yaani ya kabichi imeoteshwa kwenye shamba kubwa katika mistari, ambapo mabomba ya maji yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji kuhakikisha ukuaji wake. Hii ni muhimu kwani husaidia ufanisi wa uzalishaji.

Ufugaji wa kisasa ambapo ng'ombe wametunza katika banda maalum lililojengwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa bati, shughuli hii husaidia kupata mbolea, nyama, maziwa, kwato pamoja na ngozi.

Kilimo cha biashara ambapo migomba imepandwa katika shamba na kukua vizuri. Eneo hili humwagiliwa maji na baadae huzaa mikungu ya ndizi, ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Ufugaji ambapo kuku wa kisasa wenye rangi nyeupe wamefugwa katika chumba maalum chenye mwanga na joto, kuna bakuli kwa ajili ya kuwekea chakula na maji. Shughuli hii huwasaidia wafugaji kujipatia mayai, nyama pamoja na fedha.

Kilimo cha biashara, ambapo vitunguu vimekusanywa sakafuni baada ya kuvunwa kutoka shambani, baadae hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato kwa ajili ya matumizi ya kila siku kwa wakulima.

Kilimo cha biashara ambapo mimea ya maharage imelimwa katika shamba kubwa kuna watu wanaopalilia na wengine wanachuma mboga za majani, zao hili likikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ilikujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, vitungu vimekusanywa chini baada ya kutoka shambani, baadae husafirishwa kwenda sokoni ili kuuzwa, hii huwasaidia wakulima ili kuweza kupata kipato.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa shambani katika mistari, pembeni kuna chumba maalum ambacho hutumika kuotesha mbegu ili kupata miche, ambayo huamishiwa sehemu nyingine, umwagiliaji hufanyika ili ipate kukua vizuri.

Kilimo cha biashara ambapo mimea imepandwa kwenye shamba, kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji. Shughuri hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo shamba limelimwa katika mfumo wa matuta na maji yapo katikati yake, pembeni kuna eneo lenye mazao yaliyopandwa. Shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato baada ya kuuza mazao yao.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mboga ya majani imepandwa katika shamba kubwa pia kuna bomba linalosafirisha na kusambaza maji. shughuli hii ni muhimu kwani huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mazao yamepandwa katika shamba kwenye mstari, pia kuna bomba linalosafirisha na kusambaza maji ili kusaidia kwenye ukuaji shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, mimea imepandwa katika shamba kubwa ambalo limelimwa, kuna mabomba yenye rangi nyeusi ya mitandao chini ili kusafirisha na kusambaza zamani baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuhusu ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mboga ya majani imepandwa katika mistari, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yanasafirisha na kusambaza maji, shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo kuna mahindi, yaliyo pandwa katika shamba kubwa, yamesitawi vizuri, huku kuna bomba linalosafiridha na kusambazaaji majina hii husaidia wakulima kujipatia kipato baada ya kuvuna na kupeleka sokoni kuuzwa.

Kilimo cha biashara ambapo shamba kubwa limelimwa vizuri na kupandwa mazao katika mistari, kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji, eneo hili limezungukwa na miti na migomba ya ndizi, pia huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea imepandwa katika mistari kwenye shamba lililolimwa vizuri, kuna mabomba yenye rangi nyeusi yanasafirisha na kusambaza maji. Shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo mahindi yamepandwa katika matuta, yapo katika hatua za mwanzo za ukuaji, pembeni kuna bomba kubwa lenye rangi nyeupe, linatiririsha maji kuelekea kwenye mazao ili yastawi vizuri.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, ambapo shamba kubwa limelimwa na ndani yake kuna mifereji ambayo mabomba ya maji yaliyotobolewa, yamewekwa ili kusafirisha na kusambaza maji kwenye mimea itakayopandwa.

Kilimo cha biashara ambapo nyanya zimepandwa kwenye matuta katika shamba kubwa, na maji yanatiririka kuelekea eneo hili ili kusaidia ukuaji wa miche hii. Shughuli hii huwaongezea kipato wakulima.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, mboga ya majani yaani kabichi imepandwa shambani, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini, kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza maji. Pembeni ya eneo hili kuna miti.

Kilimo cha umwagilliaji, ambapo miche ya mazao imepandwa katika shama kubwa kwenye mistari, pia kuna bomba kubwa linalopita ardhini, limetobolewa na kusambaza maji, hii huwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo miche ya pilipili imepandwa katika matuta shambani, pia kuna mboga ya majani, yaani kabichi. Mabomba yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani nyasi fupi na miti. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji na utalii ili kujiingizia fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi pia kuna makazi ya watu, eneo hili linaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali yaani ufugaji, kilimo na utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi. Kuna wanyamapori kama vile pundamilia na swala eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya utalii ili kijiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, pia kuna mto uliojaa maji. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji, kilimo cha umwagiliaji na uvuvi.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye milima pia kuna uoto wa asili yani miti na nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, kuna wanyama pori kama vile punda milia. Hii husaidia kwa ajili ya shughuli ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, kuna milima na mabonde. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji, kilimo au utalii ili kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye milima na mabonde, uoto wa asili, yaani miti na nyasi fupi, kuna barabara inayopita katikati. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii, ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye bwawa kubwa lililojaa maji, limezungukwa na miti. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki na utalii, ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza kuna bwawa kubwa lililojaa maji limezungukwa na uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika kwaajili ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, kuna bwawa lililojaa maji, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya uvuvi na utalii ili kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, ambayo ina uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, barabara ya vumbi inapita katikati pia kunamiinuko, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza wenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, pia kuna bwawa kubwa lililojaa maji. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya ufugaji wa samaki, na utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye nyasi fupi pamoja na miti ya kupadwa na bwawa lililojaa maji na makazi ya watu, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya kilimo, ufugaji pamoja na utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye mto uliojaa maji, umezungukwa na ardhi iliyo na uoto wa asili. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kilimo au utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili, yaani miti pamoja na nyasi fupi, kuna twiga. Eneo hili limezungukwa na makazi ya watu, linaweza kutumika kwaajili ya shuguli ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili yani miti. Kuna milima na barabara ya vumbi inapita katikati yake. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya kilimo au ufugaji.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye bwawa kubwa lililojaa maji limezungukwa na miti, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki, kilimo pamoja na utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhali nzuri ya kuvutia na kupendeza, ina miti na nyasi fupi, makazi ya watu, nguzo za chuma zenye nyaya za umeme , pia kuna bwawa kubwa lililojaa maji ambalo linaweza kutumika katika shughuli ya ufugaji.

Madhari nzuri ya kuvutia na kupendezea yenye uwoto wa asili yani nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika katika shughuli ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni n kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri yakuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani nyasi fupi, pamoja na mawe makubwa, eneo hili linaweza kutumika kwaajili ya shunghuli za utalii ilikuingiza fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti pamoja nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za utalii ili kujiingizia fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri yakuvutia na kupendeza yenye nyasi fupi na miti mirefu, pia kuna wanyama kama vile tembo, eneo linaweza kutumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori na utalii ili kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari ya kuvutia na kupendeza, Ina uoto wa asili, yaani miti na nyasi, Kuna barabara ya vumbi inayopita kati na milima mirefu ambayo hutumika kwa shughuli za utalii na kujipatia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, kuna wanyamapori kama vile pundamilia na twiga. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za utalii na kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye milima na mabonde kuna uoto wa asili yaani miti, eneo hili linaweza kutumika kwaajili ya shughuli ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni na kutangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza uoto wa asili yani miti na nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya ufugaji pia utalii ilikuingiza fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi pia kuna mabonde, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya ufugaji na utalii ili kuingiza fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, kuna swala anayevuka barabara, eneo hili linaweza kutumika kwaajili ya hifadhi ya wanyamapori na utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili yaani miti mirefu na nyasi fupi. Pia kuna mlima mrefu wenye dheluji. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyama pori. Pia utalii kuingiza fedha za kigeni.

Madhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, ambapo kuna miinuko na mabonde yenye uoto wa asili, yaani nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za utalii kujiingizia fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye milima na mabonde ambapo kuna miti na nyasi, pia kuna migomba ya ndizi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kilimo pamoja na shughuli ya utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye miti mikubwa na nyasi fupi, pia kuna milima. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji au kuhifadhi wanyama na kuvutia watalii, kwa ajili ya kuingiza fedha za kigeni.

Uhifadhi wa wanyama pori ambapo twiga watano wapo pamoja katika eneo la msitu wenye miti mingi na nyasi fupi, hii husaidia kuwavutia watalii baadae kujiingizia fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye bwawa kubwa la maji lililozungukwa na miti na nyasi fupi, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki au wanyama kama vile, ngombe, mbuzi na kondoo.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza ambapo kuna eneo la tambarare lenye miti mikubwa na nyasi fup, mahali hapa panaweza kutumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyama pori ufugaji au utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye miti mirefu na nyasi ,pia kuna mlima mrefu wenye dheluji, hii ni muhimu kwani eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kuhifadhi wanyamapori na pia kuvutia watalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza ambapo kuna miinuko na mabonde yamepandwa mazao mbalimbali, pia kumezungukwa na miti mingi. Hii inasaidia kuboresha hali ya hewa na kuzuia mmomonyoko wa udongo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia na kupendeza ina mlima mrefu wenye uoto wa asili, eneo hili huweza kutumika kwa ajili ya kuvutia watalii, na baadae kuigiza fedha za kigeni pia kulitangaza taifa nchi za nje.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye milima na mabonde, ina misitu mikubwa na nyasi fupi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali na shughuli za utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari yenye dimbwi la maji machafu, ambayo hutumika kunywesha mifugo mbalimbali kama vile ng'ombe na mbuzi. Limezungukwa na msitu wenye miti mingi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya ufugaji na utalii.

Ufugaji ambapo kuna mbuzi wametunzwa katika banda liliojengea kwa kutumia mbao, wanakula majani shughuli hii ni muhimu kwani husaidia kujipatia mbolea, nyama mbuzi na fedha baada ya kuuza.

Ufugaji ambapo kondoo na mbuzi wametunzwa katika zizi lililojengwa kwa miti, shughuli hii huwasaidia wakulima kujipatia nyama, ngozi, mbolea na fedha baada ya kuuza mifugo yao.

Shughuli ya ufugaji ambapo wanawake wawili wamemfunga mbuzi shingoni kwa kutumia kamba, wamezungukwa na shamba lenye mahindi ambayo yameanza kuzaa pia kuna migomba ya ndizi na mti wa maembe.

Shughuli ya kilimo, ambapo mahindi yameota vizuri katika shamba kubwa, pia kuna mwanaume mmoja aliyewafunga mbuzi pembeni ya eneo hilo ili waweze kula majani. Hii husaidia kuongeza kipato kwa mkulima.

Ufugaji ambapo ng'ombe wanatunzwa katika banda zuri lililojengwa kwa kuta za mbao na kuezekwa kwa bati. Shughuli hii husaidia kupata mbolea, nyama, maziwa na fedha baada ya kuuzwa.

Ufugaji ambapo mbuzi wamefugwa katika banda lililojengwa kwa kutumia mbao, shughuli hii ni muhimu kwani huwasaidia wafugaji kupata ngozi, nyama na kwato pia huwaongezea kipato.

Ufugaji wa kisasa, ambapo mbuzi wametunzwa vizuri kwenye banda lililojengwa kwa kutumia mbao, wanakula chakula yaani majani, shughuli hii huwasadia wafugaji kujipatia nyama ,kwato na ngozi.

Ufugaji ambapo bata wamefugwa katika chumba maalumu wanakula chakula chao kilichowekwa kwenye chombo shughuli hii ni muhimu kwani husaidia wafugaji kujipatia nyama, mayai na kipato baada ya kuuza.

Ufugaji wa bata katika chumba maalumu chenye kuta zilizojengwa kwa tofali na wavu wa chuma, ambapo ndani yake kuna bakuli mbili za plastiki kwaajili ya kuwekea chakula pia shimo dogo limechimbwa kuwekea maji ya kunywa.

Mifuko yenye mbegu bora za nyanya, vitunguu na mboga za majani; ambazo huoteshwa ilikupata miche ambayo huamishwa na kupandwa shambani ili kumwagiliwa. Mazao haya yakikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo shamba kubwa limelimwa na kupandwa mahindi katika mistari, yapo katika hatua za mwanzo za ukuaji. Ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yamepandwa katika mstari, kwenye shamba kubwa lililolimwa vizuri, yapo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, yakikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mfuko wenye mbegu bora za mboga ya majani yaani kabichi ambazo huoteshwa kwenye vitalu ili kupata miche baadae hupandwa shambani na kumwagilia ili ikuwe vizuri, hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Mifuko yenye mbegu za vitunguu, bamia, pilipili na mbogamboga za majani; ambazo huoteshwa ili kupata miche ambayo huamishwa na kupandwa shambani ili kumwagiliwa, badaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea imepandwa kwenye matuta katika shamba kubwa, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini, ili kusafirisha na kusambaza maji kwa ajili ya kusaidia ukuaji.

Kilimo cha biashara ambapo mimea ya maharage imepandwa katika shamba kubwa kwenye mistari, kunamabomba yaliyotandazwa ardhini yanasafirisha na kusambaza maji ilikusaidia ukuaji, shughuli hii huongezea kipato wakulima.

Mifuko yenye mbegu bora za karoti, bamia, matango, nyanya na vitunguu ambazo hupandwa ili kuotesha miche ambayo huhamishiwa shambani na kumwagilia, baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa, ambapo miche imeota kwenye ndoo za chuma zilizojazwa udongo kwa ajili ya kutoa virutubisho. Umwagiliaji hufanyika ili ikue vizuri na baadae huhamishwa na kupandwa shambani.

Mifuko yenye mbegu bora za mahindi na maharage ambazo hutumika kwenye kilimo, yaani ili kupandwa shambani na kutunzwa kwa kuweka mbolea na kupalilia, ili mazao haya yakue vizuri kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara cha umwagiliaji ambapo miche ya mazao imepandwa kwenye matuta katika shamba kubwa, na mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa chini , ili kusafirisha na kusambaza maji kuhakikisha ukuaji mzuri na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mfuko wenye mbegu bora ya mboga ya majani, ambayo huoteshwa kwenye vitalu na baadae huamishiwa shambani kupandwa, umwagiliaji huendelea, huvunwa na kupeleka shambani kuuzwa ili kuwapatia wakulima kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yamepandwa kwenye matuta katika shamba kubwa, yapo katika hatua za mwanzo za ukuaji, eneo hili limezungukwa na miti. Mazao haya baadae huvunwa na kupelekwa sokoni.

Kilimo cha kibiashara cha kisasa ambapo mazao yamepandwa katika chumba maalum, ambacho hudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa kama vile joto, mwanga na unyevuunyevu pia huzuia uvamizi wa wadudu.

Kilimo cha biashara ambapo miche imepandwa shambani katika mistari, pia mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa chini ili kusafirisha na kusambaza maji kwenye mimea hiyo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Mfuko wenye mbegu bora za mboga ya majani, yaani mchicha, ambazo huoteshwa katika vitalu ili kupata miche ambayo huhamishiwa shambani na kumwagilia kuhakikisha inakua vizuri, na baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kilimo cha kisasa, ambapo mbegu zimeoteshwa kwenye makopo yaliyojazwa udongo, ilikupata miche ambayo huhamishwa na kupandwa shambani kwa ajili ya umwagiliaji, baadae huvunwa na kupelekwa sokoni au viwandani kuuzwa na kujipatia kipato.

Mifuko yenye mbegu bora za mbogamboga za majani na karoti, ambazo huoteshwa kwenye vitalu na baadaye huhamishwa, na kupandwa shambani ili kumwagiliwa, zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfuko wenye mbegu bora za mboga ya majani yani spinachi, ambazo huoteshwa kwenye vitalu na baadae huhamishwa na kupandwa shambani ili kumwagiliwa, zikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, ili kujipatia kipato.

Mfuko wenye rangi ya njano na kijani ndani yake kuna mbegu za mboga ya majani yaani mchicha huoteshwa kwenye vitalu na kuhamishiwa shambani kumwagiliwa baadae huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Ufugaji wa wanyama wa nyumbani ambapo mbwa wawili wamelala kwenye banda lao, lililojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bahati lipo jirani na ukuta na hii husaidia kwa ajili ya ulinzi wakati wa usiku.

Hifadhi ya wanyama pori yenye pundamilia, pia kuna uoto wa asili yani miti na nyasi fupi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii ili kujiingizia fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.

Hifadhi ya wanyama pori yenye tembo wengi, pia kuna gari na mabwawa yaliyojaa maji, eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii, ilikujiingizia fedha ya kigeni, na kuitangaza nchi kimataifa.

Hifadhi ya wanyama pori ambapo twiga yupo katika pori lenye miti mirefu na nyasi fupi, eneo hili linawezau kuvutia watalii na kujiingizia fedha za kigeni pia utunzaji wa mazingira.

Eneo la wazi ambapo wanyama pori yaani tembo wanaotimua vumbi wamezungukwa na watalii ambao ni wazungu. Shughuli hii huburudisha na kufurahisha pia husaidia kuitangaza nchi na kujipatia fedha za kigeni.

Uhifadhi wa wanyama pori ambapo ndege mwenye manyoa ya rangi nyeupe na nyeusi, amesimama kwenye tawi la mti, pia anamdomo mfupi uliochongoka kuashiria chakula chake ni nyama.

Bwawa kubwa lililojaa maji limezungukwa na miti, pembeni yake kuna mamba aliyetulia, eneo hili huweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya uvuvi na utalii hivyo kuongeza pato la taifa.

Uhifadhi wa wanyama pori ambapo kuna ndege mwenye manyoya ya rangi ya kijivu na nyeusi, ana mdomo mfupi uliochongoka hii inaashiria chakula chake ni nyama. Shughuli hii huvutia watalii na kuingiza fedha za kigeni.

Utunzaji wa wanyamapori, ambapo twiga yupo katika eneo hilo lenye msitu wenye miti mingi, mahali hapa panaweza kutumika kwa ajili ya utalii ili kuingiza fedha za kigeni na kuitangaza nchi kimataifa.